Mwanamke ameketi kwenye kiti akisubiri huduma ya afya kutoka kwa mtoa huduma aliyesimama karibu naye. Sanduku la kubebea chanjo linaonekana karibu nao; likionyesha mazingira ya kliniki au kituo cha afya. Watu wengine wanasubiri kwa mbali wakiwa wamevaa barakoa.

Mtaalamu was afya amevalia mavazi maalum ya kujikinga. Akiwasimamia wagonjwa walio vitandani. Mfumo wa matone unaonekana ukinywa dawa na mashine za matibabu zinatumika. Hali hii inaonyesha mazingira ya chumba cha wagonjwa mahututi au wodi ya hospitali.

Mtaalamu wa afya amevaa koti jeupe na barakoa akimchoma sindano mwanamke aliyeketi. mwanamke mwingine amesimama karibu, amevalia sare na kubeba begi. Tukio hili linafanyika ndani ya jengo kukiwa na madirisha na kuta za kijivu zikionekana. Inaonekana kama kituo cha matibabu au kampeni ya chanjo.

Muuguzi aliyevaa barakoa anatoa chanjo kwa mwanamke aliyeketi kwenye kiti. Watu wengine pia wamekaa kwa mbali wakisubiri huduma au wakipokea chanjo. Eneo hilo linaonekana kuwa kituo la chanjo kilichopo china ya hema kikiashiria kampeni ya afya ya umma.

Madaktari wa upasuaji wamesimama karibu na meza ya upasuaji. Wamevalia mavazi maalum ya upasuaji na barakoa. Taa kali zinaangazia eneo la upasuaji. Hii inaonyesha timu ya matibabu ikifanya upasuaji hospitalini. Wanafanya kazi kwa umakini, mkubwa kuhakikisha afya ya mgonjwa.

Wavumi mweupe amefunika kitanda, ukinuia kumlinda mtoto mchanga aliye lala ndani. Mwanamke anaonekana akimwangalia mtoto kwa upendo na uangalifu, labda mama au mlezi. Mtoto mchanga amelala Kwa amani akionyesha utuluvu na usalama. Mpangilio mzima unaashiria mazingira ya utunzaji na ulinzi thiti ya mbu.

Mwanamke amebeba mtoto mgongoni huku akizungumza na wahudumu wawili mezani. Watu wote wamevalia barakoa wakizingatia kanuni za afya. Meza ina karatasi na vifaa vingine ikionyesha huduma za kijamii. Kuna maandishi kwenye ukuta nyuma yakionyesha ujumbe wa hamasa. Huu ni mwonekano wa kituo cha afya cha eneo la usajili wakitoa huduma muhimu kwa jamii.

Mwanamke aliyevaa barakoa ya bluu, anazungumza na mwanamke mwingine aliyevaa shanga nyingi shingoni na mavazi ya kitamaduni. Wakiketi chini wakiwa wameshikilia kalamu au karatasi. Wanawake wengine na watoto wanaonekana kwa mbali wakifanya shughuli zao, wakionyesha mazingira ya kijamii au kikundi.

Hema jeupe lenye mabango ya HealthRight Kenya na Ministry of Health Transzoia County , limesimama likiashiria kituo cha afya cha muda. Wanawake watatu wamesimama mbele ya hema hilo wakiangalia kamera kwa tabasamu Bango linaeleza huduma zinazotolewa kama vile matibabu ya VVU na afya ya akili, vikionyesha juhudi za kutoa huduma za afya mashinani.

Muuguzi wa meno amevaa glavu ya bluu na anashikilia kioo kidogo mbele ya mdomo wazi wa mgonjwa. Meno meupe, safi yanaonekana wazi. Mgonjwa anatabasamu, akionyesha afya bora ya kinywa. Inaonekana kama ukaguzi wa kawaida wa meno.

Daktari wa meno amevalia barakoa na glovu akimchunguza kinywa cha mgonjwa wake. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum cha meno akifumbua mdomo wake. Dirisha linaonekana nyuma likiwezesha mwanga kuingia ndani ya chumba.

Inaonekana mtu anafanyiwa usafishaji wa meno. Huku brush ndogo ya kung'arisha ikitumika kusafisha meno ya juu. Daktari wa meno anaonekana kuvaa glavu za blue akishikilia kifaa hicho kwa makini mkubwa. Mdomo umefunguka kiasi kuruhusu ufikiaji mzuri wa meno.

Utaona mgonjwa akiwa na mdomo wazi akichunguzwa meno na daktari aliyevaa glavu za zambarau na kutumia zana maalum. Mgonjwa amevaa miwani ya kinga. Chini nembo za Jubilee, NHIF Civil Servants na Kenya Re zinaonekana.

Daktari wa meno akiwa amevaa glovu za blue anaonyesha picha ya eksirei ya meno kwenye kompyuta kibao kwa mgonjwa. Mgonjwa anatabasamu akionyesha kuridhika au kuelewa. Mazingira haya yanaashiria mashauriano ya meno.

Kuna meno ya binadamu yanaonekana kwa karibu. Brashi ndogo ya buluu inaonekana ikipakia kitu kwenye jino. Hii inaweza kuwa matibabu ya meno kama vile kufungua jino au kupaka fluoride . Inaonyesha utunzaji wa meno kwenye kutumia vifaa maalum. Hali ya meno inaonekana kuwa safi na yenye afya.

Mkono uliofunikwa na glovu ya blue unashikilia kifaa chenye nicha kali na mpini wa manjano. Chini ya mkono huo, vifaa mbalimbali vya matibabu vinavyotengenezwa kwa chuma vinapangiliwa kwa uangalifu juu ya kitambaa cha buluu. Vifaa hivi vinaashiria matayarisho ya utaratibu wa kimatibabu au upasuaji.

Vifaa vya matibabu ya meno vimepangwa kwenye uso wa buluu. Kuna kioo cha meno, chombo chenye ncha na vifaa vingine vidogo. Pia kuna sindano na chupa ndogo za maabara zinaonekana. Huu ni muonekano wa zana za kitaalam za daktari wa meno. Inaashiria vifaa muhimu, vinavyotumika kwa huduma za kiafya ya kinywa.

Daktari wa meno amevalia koti jeupe na glavu za buluu akionyesha kwa umakini jinsi ya kusafisha meno. Anashikilia mfano wa taya ya binadamu na mswaki mwekundu akieleza jinsi ya kupiga mswaki ipasavyo. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya chumba cha klikiki ya meno ikionyesha mazingira ya kitaalam.

Tukio la first aid competition linaendelea, kama inavyoonekana kwenye bango kubwa lililo nyuma. Wanaume wawili wamesimama mbele, mmoja akimkabidhi mwenzake cheti ikionyesha tuzo au utambuzi. Watu wengine wamekaa nyuma ya meza, wakishuhudia tukio hilo. Mandhari inaashiria shindano au hafla inayohusiana na huduma za kwanza.

Wanajimbo kadhaa wakiwa wamevalia sare nyekundu na kofia za usalama, wanabeba mgonjwa kwenye machela kuelekea gari la wagonjwa. Inaonekana ni eneo la mji na majengo yanayoonekana nyuma. Baadhi ya watu wengine wamesimama karibu, wakishuhudia tukio hilo. Ni hali ya dharura inayoashiria huduma ya kwanza ikitolewa.

Shamba hili linaonyesha eneo lililokumbwa na maafa labda moto au uharibifu mwingine na majengo kadhaa ya mabati yakiwa yameharibiwa vibaya. Mwanaume mmoja ameketi chini katikati ya mabaki akionekana mnyonge na mwenye mawazo. Kundi la watu limekusanyika nyuma wakitazama eneo la tukio huku moshi ukionekana ukivuka kwa mbali.

Wafanyikazi kadhaa waliovaa mavazi maalum ya ulinzi, wanapakia kitanda cha wagonjwa chenye kifaa maalum cha kutenganisha wagonjwa ndani ya ndege ndogo. Ndege hiyo ina nembo ya amri flying doctors na nambari ya usajili inaonekana. ambulance pia inaonekana iko karibu na ndege ikionyesha shughuli ya usafiri wa mgonjwa kwa njia ya anga.

Ilikuwa tukio la kugawa misaada ambapo watu wawili wazima wenye mavazi ya kitamaduni walisimama mbele ya magunia yaliyojaa chakula na mahitaji mengine. Magunia hayo baadhi yakiwa na nembo ya bidhaa kama unga wa ngano na mafuta ya kupikia yaliyoonyesha wazi misaada iliyopangwa. Nyuma yao kulikuwa na kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia nguo za kitamaduni.

Jengo la rangi ya kijivu na paa la kijani kibichi limesimama katikati ya maji yaliyotwama. Maji yanaonekana yametuzana kuzunguka pande zote za jengo kuashiria mafuriko au eneo lenye maji mengi. Milango na madirisha ya jengo yamewachwa wazi yakifichua mambo ya ndani yasiyokamilika au yaliowachwa.

Magari ya zimamoto yamepaki barabarani. Watu kadhaa wakiwemo wazimamoto wako karibu na magari, mtu mmoja amesimama mbele akizungumza kwenye simu. Hii inaonekana kama eneo la tukio la dharura labda moto.

Wahudumu watatu wa afya wamevalia sare nyekundu na barakoa. Wanaonekana wakitayarisha au kushughulika na bidhaa maalumu. Ndege kubwa ya air ambulance services inaonekana nyuma. Huu ni muonekano wa timu ya dharura ya matibabu ya anga. Inaashiria huduma ya usafirishaji wa magonjwa kwa haraka kwa ndege.

Watu kadhaa wanatembea katikati ya maji yaliyotuama; yanayoonekana kama mafuriko, na maji yamefikia magotini mwao. Nyumba kadhaa za gorofa moja zimezungukwa na maji zikionyesha athari za hali hiyo. Baadhi ya watu wanaonekana kubeba vitu vyao huku wakijaribu kuvuka eneo hilo lenye maji mengi. Anga linaonekana kuwa la mawingu likionyesha kuwa hali ya hewa inaweza kuwa imechangia mafuriko hayo.

Kundi la watu limekusanyika wengi wakiwa wamevalia fulana za usalama zenye rangi ya kijani na chungwa. Wanaonekana kuwa wakaguzi au wataalamu wa ujenzi. Wengine wamevalia kofia ngumu nyeupe, ishara ya usalama kazini. Mandhari inaonekana kuwa eneo la nje labda mradi wa ujenzi. Huu ni muonekano wa mkutano wa kazi au ukaguzi wa mradi.

Kiwanda hiki kinaonekana kikiwa na mabaki ya miti iliyokatwa, yakiwemo mashina makubwa yaliyosalia ardini. Udongo umefukuliwa na kuna matawi mengi yaliyotawanyika. Nyuma ya eneo hili lililokatwa miti msitu mnene unaonekana, ukionyesha tofauti kati ya maeneo yaliyoharibiwa na yale yaliyosalia.

Hali ya uharibifu inaonekana wazi, ambapo nyumba ndogo nyeupe imelemea upande mmoja kutokana na uharibifu. Miti iliyoanguka imezunguka eneo hilo, na uchafu mwingi umetawanyika chini. Kitu kinachoonekana kama mashine ya kukata nyasi, kimezama kwenye vifusi. Ikionyesha athari mbaya ya janga.

Mtu aliyevaa mavazi ya kupiga mbizi, anaonekana akielea ndani ya maji, akiwa karibu na miamba. Samaki wa rangi mbali mbali wanasogelea karibu naye, wakionyesha uhai kwenye mandhari. Miamba ya matumbawe inaonekana chini na pembeni, ikifanya mazingira ya chini ya maji yaonekane ya kuvutia. Hii inaweza kua ndani ya aquarium kubwa au bahari yenyewe.

Chumba hiki kina vifaa vya kielektroniki, kimoja kikiwa na skrini inayoangaza. Upande wa kulia kuna mashine kubwa labda ya uchunguzi wa kibatibabu yenye sehemu zinazoweza kurekebishwa. Dari inaonekana kuwa na paneli za kudhibiti na sakafu ni safi, Ikipendekeza mazingira ya hospitali au kliniki.

Katika kona moja, kifaa cha Nebulizer cha Omron kimekaliwa karibu na vifaa vingine vya matibabu ikiwemo pingu nyeusi ya kupima shinikizo la damu. Kamba na mirija kadhaa zimezingirwa karibu na vifaa hivyo. Kwa nyuma bango la blue lenye maneno Just Breathe limeonekana likionyesha labda ni mazingira ya kliniki au matibabu.

Maabara inaonyesha mikono miwili iliyovaa glavu nyeupe ikishika sindano na pamba. Meza iliyo karibu na nyaraka za matibabu, kisanduku kidogo na ndoo ya taka hatari yenye alama ya kibiolojia. Pembeni chupa ya kuzimia moto inaonekana ukutani.

Kifaa cha hospitali chenye magurudumu kimebeba vifaa mbalimbali, ikiwemo mizani ya kupima uzito kwenye rafu ya chini na chupa za matibabu pamoja na bomba kwenye rafu ya juu. Juu ya rafu, kuna kitambaa cheupe kilichokunjwa. Nyuma ya kifaa hicho, kuna ukuta wa mbao na bango lenye maelezo ya linen management likiashiria mazingira ya kituo cha afya.

Kuna seti mbili za zana za matibabu zinazong'aa zikiwa zimepangwa kwa uangalifu kwenye sehemu nyekundu. Seti ya juu inaitwa delivery set na ina vipande kumi na moja. Kuna seti ya chini ikiwa D na C set yenye vipande kumi na nane. Zana hizi zinaonekana kuwa tayari kwa matumizi ya upasuaji au utoaji wa huduma za afya.

Ni mtazamo wa chumba kidogo au ofisi ukionyesha dawati la mbao lililo na kompyuta ya zamani. Kwenye dawati kuna kibodi, kipanya na vifaa vingine vya kielektroniki kama vile simu na vidhibiti vya mbali. Ukuta una rangi ya manjano iliyokolea na unaonekana kuwa na madoa au athari za matumizi.

Mashine ya maabara ya kisasa imeonyeshwa. Mabomba ya vyombo vya kemikali vimetawanyika juu ya meza. Kuna ndoo nyekundu ya taka za chupa za maji. Hii inaweza kuwa maabara ya matibabu au utafiti nchini Kenya.

Jokofu limefunguliwa na linaonekana ni kuwa na vitu ndani, juu ya rafu za jokofu kuna chupa ndogo na vyombo vya plastiki, kuna pia vitu vilivyofungashwa vikiwa vimepangwa chini ya jokofu , viatu vyeupe vinaonekana vikiwa kwenye sakafu ya vigae hii inaweza kuwa ni jokofu ya kuhifadhi dawa au sampuli za maabara katika kituo cha afya.

Dawati la kazi linaonekana likiwa na kompyuta na vifaa vyake. Kwenye skrini ya kompyuta kuna picha ya x-ray ya mkono au mguu ikionyesha matumizi ya kimatibabu. Kesi ya kompyuta iimewkwa vizuri chini ya dawati huku kibodi na kipanya kikiwa juu pia kuna daftari za karatasi chache zilizopangwa karibu na vifaa vya kompyuta.

Mtu aliyevaa barakoa na miwani anaandika kwenye daftari huku amekaa karibu na kiti cheusi. Anaonekana kuwa ni muuguzi. Nywele zake zimefungwa juu na amevalia sare za kijivu. Ukuta wa nyuma una kamba na vifaa mbalimbali vilivyoshikanishwa vikipendekeza mazingira ya kliniki au hospitali.

Sehemu ya uso wa mtu, haswa jicho inaonekana ikiangaliwa kwa karibu, kidole kimoja kinashikilia kope ya juu ikifichua mboni ya jicho. Kope zake zinazo onekana kuwa ndefu na nyeusi zikipendeza macho. Ngozi karibu na jicho inaonekana laini na yenye unyevu.

Sanduku kubwa jeupe la dawa lililowekwa alama Pharmacare Paracetamol linaonekana likiwa na maelezo ya new formulation .Linaonyesha kuwa kila tembe ina miligramu mia tano na paracetamol na lina jumla ya tembe elfu moja. Lengo lake ni kutuliza maumivu na kupunguza homa.

Mtoto mdogo mwenye kichwa kilichofunikwa na nguo nyeupe anaonyesha ulimi wake huku mtu mzima akimpatia matone ya dawa mdomoni. Mkono wa yule anayetoa dawa unaonekana kwa karibu ukishika kopo dogo. Hali hii inashiria kampeni ya chanjo au utoaji wa dawa muhimu.

Kundi la watu, linashiriki katika shughuli ya kusafisha taka kwenye barabara iliyo chafuka. Mwanamke mmoja, akiwa amevalia kofia na glavu, anapakia takataka kwenye begi kubwa jeusi. karibu nao kuna mtoto aliyevalia shati jeupe na suruali ya kijivu, akionekana akishiriki pia.

Muuguzi amevaa sare ya rangi ya pinki na barakoa ya buluu. Anamsaidia mwanamke aliyeketi anayeshika mtoto mchanga aliyevikwa nguo za pinki. Wanawake wengine kadhaa wamekaa nyuma yao, baadhi yao pia wakiwa wamevaa barakoa. Inaonekana kama shughuli ya afya ya umma au kliniki ya kina mama na watoto.

Wanawake na watoto wamekusanyika nje ya jengo wakionekana kusubiri. Baadhi yao wamekaa Kwenye nyasi huku wengine wakiwa wamesimama. Baadhi ya watoto wakiwa wamebebwa. Mazingira yanaonekana kuwa sehemu ya kijiji au kituo cha jamii na jengo likiwa na muundo rahisi.

Mtaalamu wa meno akiwa amevaa barakoa na ngao ya uso anamtibu mtoto mdogo aliye lala chini kwenye kiti cha kliniki. Mtoto anaonekana akishirikiana huku daktari akifanya kazi yake kwa uangalifu. Vyombo vya meno vimepangwa vizuri kwenye trei vikiashiria utaratibu na usafi. Mazingira ya kliniki yanaonekana kwa kuwa safi na yamepangwa vizuri.

Mchezaji wa kandanda ameanguka uwanjani akionyesha maumivu makali usoni anaonekana kushika mguu wake akipendekeza jeraha la ghafla wakati wa mchezo. Mandhari ya nyuma ni uwanja wa kijani wa mpira.

Miguu ya wachezaji wa raga inaonekana wazi huku mmoja akiwa chini ya mwingine akiruka juu ,kiatu cheusi chenye madoadoa meupe kimezungukwa na duara jekundu kikionyesha lengo la picha ,wachezaji wengine na mwamuzi wanaonekana nyuma wakishiriki katika mchezo.

Goli la netiboli limeonekana likiwa limewekwa nje na wavu wake una rangi ya bluu, nyekundu na nyeupe. Nguzo ya goli ina rangi ya kijani iliyokolea ikisimama imara chini ya anga la bluu safi. Hakuna wingu linaloonekana angani likionyesha hali ya hewa ya wazi na jua.

Kuna mguu wa mtu ukiwa na uvimbe na rangi ya zambarau iliyokolea ikionyesha jeraha au michubuko. Sehemu ya enka na upande wa chini wa mguu ndizo zimeathirika zaidi. Huenda alipata jeraha kutokana na kuanguka au kupindisha mguu. Inahitaji uangalizi wa kimatibabu.

Kifaa cha mazoezi ya uzito, kikiwa na rangi nyeusi na sehemu ya kukalia iliyo laini kimeonyeshwa. Ina mpini wa kushikilia na utaratibu wa gia upande. Kuashiria ni kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mikono au mabega. Muundo wake unaonekana imara na wa kudumu.

Mwanaume na mwanamke wamevalia mavazi ya michezo. Mwanamke anaonekana ameshika goti lake akionyesha maumivu. Mwanaume amepiga magoti karibu naye, akijaribu kumsaidia. Wako kwenye njia ya bustani au uhifadhi yenye miti mirefu. Hii inaweza kuwa ni baada ya jeraha la michezo, wakionyesha umuhimu wa usaidizi wa kwanza.

Mikono miwili ya mtu mzima inaonekana wazi, ikionyesha ngozi iliyokomaa na mishipa inayoonekana. Vidole vya mkono wa kushoto vinaonekana kukamilika ingawa vimepoteza unyoovu wake wa kawaida. Mkono wa kulia unaonekana kuwa na vidole vilivyoharibika, labda kutokana na ugonjwa kama ukoma au jeraha. Mkono huu una vidole vitatu vinavyoonekana wazi, viwili vikiwa vimefupishwa.

Paa la njani refu limeonekana likiwa limeinama kidogo, huku jua likingaa kwa mbali nyuma yake. Mimea mingine mingi ya kijani kibichi inaongeza mandhari ya asili. Hali inaonyesha ukuaji wa mimea labda kwenye shamba au mstuni.

Mmea wenye majani mabichi na maua yaliyokauka, umesimama karibu na ukuta wenye rangi ya udongo. Baadhi ya majani yanaonekana kuchakaa au kuwa na vumbi . Ukuta wa nyuma una muundo mkwaruzano, ukionyesha umbile la kiasili.

Katika mpangilio huu, matawi yenye majani membamba yaliyochanua vizuri yanaonekana yakiwa karibu na uzio wa miti. Majani yana rangi ya kijani kibichi yakionyesha uhai na afya. Kwa nyuma kuna eneo lenya nyasi ndefu na miti mingi inayoonekana kwa umbali.

Mimea mingi yenye majani mabichi inaonekana, ikiwa na matunda madogo madogo yanayoning'inia kutoka kwenye matani. Mwanga wa jua unapenya kupitia majani, ukiunda vivuli, na mwangaza tofauti. Inaonekana kama sehemu ya mti, au kichaka kilichojaa matunda.

Mimea mingi yenye majani mabichi ikiwa imechanganyika inaonekana. Baadhi ya mimea ina majani mapana ikiwezekana migomba. Mbali zaidi vichaka vingine vyenye rangi ya kijani kibichi vimejipanga. Anga la buluu linaonekana sehemu ya juu.

Mmea wa aloe Vera wa majani marefu na manene unaonekana wazi. Baadhi ya majani yana alama za hudhurungi na yanaonekana kukatika kidogo. Nyuma yake kuna kichaka kingine chenye majani mabichi. Mmea huu umewekwa kwenye sehemu inayo fanana na meza ya mbao.

Mmea mchanga wenye majani mabichi unakua wima katikati ya shamba la mboga. Udongo unaonekana kuwa huru na umenyunyiziwa maji tayari kwa kilimo. Nyuma yake kuna vibanda vya mbao vilivyotengenezwa kwa mbao na miti mirefu inaonekana kwa mbali. Inaonekana kama sehemu ya bustani ya nyumbani au shamba ndogo la mboga.

Shamba la miti mirefu linajumuisha mkusanyiko wa miti ya matunda, na miti mingine yenye majani mabichi. Mwanga mkali unapenya kupitia matawi ukiunda mwangaza tofauti. Mbingu inaonekana safi na buluu.

Shamba lenye mimea nyingi ya kijani linaonekana wazi. Kuna maua madogo meupe yaliyochananyika na majani yakiongeza uzuri wa asili. Mwangaza wa jua unafika kwenye majani ukiangazia baadhi ya sehemu. Mandhari haya yanatoa hisia ya utulivu na ya uokoaji wa mimea.